Wanaume wawili wameketi chini kwenye benchi ndogo kando yake kuna duka ambao imeandikwa airtel nyingine ikaandikwa Mpesa pia kuna frichi kando ambayo iko na.

Hili hapa ni gari kubwa, limebeba magari madogo madogo. Gari hii ni rangi tofauti tofauti.

Tuko sokoni. Soko hili ni la mboga. Wanawake na wanaume wako sokoni huku wakinunua bidhaa ambazo ni mboga. Mama mmoja anazungumza kwa ishara ya kuonyesha kuwa anataka kununua mboga kutoka kwa mwuzaji.

Hapa ni duka la MPESA. Watu wamesimama, mmoja amesimama huko mwingine ameketi kule kando. Moja akilikea kwenye duka la MPESA.

Tuna aina mbali mbali ya matunda huku. Kuna karoti, nyanya, aina za pilipili hoho, kuna vitunguu aina mbali mbali, vitunguu saumu, kitunguu na hata mkebe wa kupima bidhaa.

Hii hapa ni gari kubwa ambayo imebeba gari zingine ndogo. Gari aina rangi la nyeupe pia kuna rangi la nyeusi. Kando ya gari hili kubwa pia kuna zingine.

Hapa ni sokoni, watu wamejaa huku wakiuuza bidhaa mbalimbali, soko hili kuna jua watu wamejikinga jua kutumia miafuri tunauza bidhaa mbalimbali kama nyanya na vinginevyo.

Kuna magari mingi, watu huku wakitembea, huku wakienda shughuli zao. Kapeti nyekundu, huku kando na kule kwingine hakuna hamna kapeti.

Hii hapa ni gari. Gari aina ya Toyota. Imeegezwa kwenye nyasi ya rangi ya manjano na magari mengine ya rangi ya... .